Hati hii inafafanua mahitaji ya familia, ikioredhesha mambo muhimu kwa maisha, Kuna sehemu za mandishi pamoja na picha zinazoonyesha chakula, maji ,malazi. mavazi na elimu.